Mfanyikazi aliyevalia mavazi maalum ya kujikinga akiwa amepuliza dawa ya kuua mbu au wadudu wengine hatari katika eneo la makazi. Dawa hizi hutumia kwa njia ya moshi.

Mama anapokea sindano uku akiwa amevaa barakoa kwa ajili ya kujikinga. Chumba hii kimejaa watu walioketi wakiwa wamevaa sare za rangi samawati.

Ngamia anayebeba mzigo anaonekana akifa mahali kwenye jangwa kwa sababu ya ukame kali na uhaba wa maji na chakula au safari ndefu iliyomchosha na hali ngumu ya mazingira ya jangwani.

Mtaalamu wa afya huenda ni daktari wa tiba wa viungo au mtaalamu wa mazoezi ya mwili akimhudumia mgonjwa liyelala kwenye kitanda cha hospitalini. Mgonjwa amevaa barakoa.

Vyombo vya asli vilivyotengenezwa kwa maganda ya matunda kama ya malenge vikiwa vimepambwa kwa shanga na vinyango. Vyombo hivi vinaonekana kuwa sehemu ya matumizi ya jadi huenda kwa tiba, utamanduni au mila za kienyeji.

Chumba kilicho jaa rafu zenye chupa niyingi za rangi tofauti, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuzunguka kuta kwenye meza sehemu ya mbele ya picha kuna vyombo vya plastiki vyenye vifuniko vya rangi tofauti.

Muuguzi anamhudumia mtoto mchanga ndani ya wodi ya hospitali. Muuguzi huyu anaonekana akiwa amevaa mavazi rasmi ya kikazi. Anamwangalia mtoto kwa umakini na upole huku akihakikisha kuwa mtoto huyu yupo katika hali nzuri na usalama.

Mwamke amekaa kwenye kiti akiwa anapokea sindano kwenye mkono wa kushoto kutoka kwa mtoa huduma ya afya aliyevaa sare za rangi zambarau. Wote wawili wamevaa barakoa kwa ajili ya usalama ya kiafya.

Watoto wawili wakinawa mikino mbele ya darasa lao kwa kutumia mtungi mdogo la maji, huku kukiwa na nyasi safi chini ya miguu yao. Mazigira haya ya kijani na safi yanaonyesha kuwa shule inadhamini utunzaji wa mazingira.

Kuna wauguzi wawili waliovaa sare ya rangi samawati. Mwanaume amelalishwa kiti, muuguzi mmoja anaangalia sikio lake, mwingine amekaa kiti karibu na mgonjwa huku anaishara mkono yake mambo inaendelea sawasawa.

Kituo cha kunawa mikono kilichowekwa nje ya jengo. Mahali penye mimea yamepandwa. Kituo hiki kina tangi la kijano juu lenye bomba la kutoa maji. Sinki ya plastiki chini yake kwa ajili ya kunawa mikono.

Daktari wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa katika chumba cha tibu cha jino. Daktari huyu amevaa mavazi rasmi ya hospitalini pamoja na kofia ya upasuaji na barakoa kwa ajili ya usafi.

Wanawake waliovaa mavazi meupe ya kazi na barakoa ,wakifanya kazi katika chombo cha kushona. Mwanamke aliyekaa mbele anashona kwa kutumia mashine ya kushonea nguo.

Katika darasa hili mwanafunzi mmoja amesimama mbele ya wenzake akizungumza jambo fulani huku wanafunzi wengine wakimsikiliza kwa makini. Mwalimu amesimama kando akiwatazama na kufuatilia shughuli inavyoendelea katika darasa hili

Ni chumba cha upasuaji ambacho ndani yake kuna kundi la madaktari na wauguzi waliovaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya samawati pamoja na barakoa, na kofia za kinga.

Makazi duni yaliyojengwa karibu na mto mchafu mwenye maji ya rangi kahawia nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati, mbao na mawe zikiwa zimepangwa kwa msongamano mkubwa bila mpangilio mzuri.